Mwanamke aliye ndani ya bwawa la kuogelea, akiwa amevalia kofia ya kuogelea ya rangi ya nyeupe, anaonekana kushikilia ukingo wa bwawa kwa mkono mmoja, huku akiwa amechoka na kutafakari. Pembeni kuna nembo ya makampuni Speedo na Alliance zilizowaashiria kuwa ni mashindano rasmi ya kuogelea. Mandhari inaonyesha mazingira ya mchezo ya kuogelea ya kitaalamu.

Sehemu ya mbele ya nyumba yenye paa ya rangi ya maroon na kuta za rangi ya mawe za manjano. Mbele ya nyumba kuna uwanja wa nyasi kijani zilizokatwa vizuri na njia zege inapita katikati ya nyasi. Nyuma kuna miti ya mitende au ua la uzio.

Kuna mashindano ya baiskeli ambao wanaume wawili wakiwa wamevaa suruali ambapo imeandikwa Kenya na wamevaa kofia ya usalama wakiwa wanaendesha hiyo mabaiskeli wanaingia riadhaa ama hizo vitu huwa ambavyo huwa inakuaga inafurahisha.

Watu wanariadha watatu, wakiwa kwenye uwanja wa michezo. Mmoja wao aliyevaa fulana nyekundu anaonekana kuwa kipofu au mwenye uoni hafifu kuwa anashikiliwa na wanariadha wengine akiwa anakimbia.

Pahala pa daftari limeandikwa tarehe Monday 24th February 2025 . Chini yake kuna swali la kiingereza lililosema how did Samuel respond when God called him? . Swali hili linaonekana kuwa la somo la dini au Biblia likirejelea hadithi ya Samuel katika agano la kale alipoitwa na Mungu akiwa mtoto. Mazingira ya picha yanaashiria kuwa hii ni kazi ya mwanafunzi darasani.

Kundi la wanamchezo walioko kwenye viti vya magurudumu wakiwa katika mazoezi ya ndondi. Baadhi yao wamevaa glavu na ndondi na vifaa vya ulinzi kichwani. Wengine wamesimama nyuma yao huenda ni mchakata au nyuma yao ni makocha au walezi. Kota cha chumba ni za ndani.

Hii ni darasa na tunaona mbao na kifutio cha mbao zimewekwa hapo kwa darasani. Inawekangwa hapo kwa shuleni kila darasa ikona zake za kufutia. Mwalimu akiingia unamfutia zake akiwa anaandika kitu hapo kwa ubao.

Nyu, hapa tunaona nyumba yimejengwa vizuri na kifahari na ambapo, hapo mbele yake ni kiwanja ambapo ni kijani. Huwa imekatwa vizuri, hapo kuna miti ambapo inakaa juu ama inakuwa ikiwa refu. Hapa kuna njia kidogo ambapo inaingia hiyo nyumba.

Dawati ya kuweka vitabu hapo kwa shuleni na madarasa ya kuweka vitabuni, kuhifadhi ili kusoma mahali mzuri kuwekwa. Shule ikifungwa unaweka hii vitabu zako, unahifadhiwa unafunga hapo ili uweke kalamu na kitu zingine za shuleni.

Dirisha la chuma ambalo ndani yake kuna fire extuingusher mbili, moja ni ndogo na nyekundu nyingine ni kubwa na nyekundu pia lakini kuna nyingine ya kahawia. Inaonekana ni sehemu ya usalama wa jengo kwa ajili ya dharura za moto ambazo zitakua.

Wachezaji wa timu ya Kenya waliovaa sare nyekundu na kijani wakicheza au wakifanya mazoezi ya mpira. Wachezaji hawa ni watu wenye ulemavu wa viungo na wanatumia mgongo ya kusaidia ktembea, cratches wapo kwenye uwanja wa mpira na nyasi karibu na magoli ya kawaida.

Mwanariadha wa Kenya anayeshiriki mashindano wa wamelamavu akiwa kwenye kiti maalum cha mashindano ya mbio. Amevaa jezi nyekundu iliyoandikwa Kenya na yuko kwenye uwanja wa mchezo wenye njia za kukibilia. mwanariadha huyu naonekana akiwa makini na mwenye nguvu.

Nyumba ambazo zimejengwa vizuri yanakaa hospitalini am shuleni ama ofisini za kiserikali. Imejengwa vizuri na tukiangalia mazingira ni safi vile tunayoona hapo kumeekwa machuma zingine ambazo zinazofuatana vizuri.

Mafaili ya rangi mablimbali yakiwa yamepangwa juu ya meza au rafu mafaili haya tumeeka kuhifadhi ni haraka ni muhimu ofisini au shuleni na ni rahisi kuyapata.

Mwanaradha mwenye ulemavu, akijianda kushiriki mashindano ya mbio kwa kutumia kiti maalum cha mgurudumu wheelchair racing . Mwanariadha huyo, yuko kwenye mstari wa mbio katika uwanja wa mchezo wa riadha, akiwa ameweka mikono yake kwenye magurudumu tayari kuanza kushindana.

Mwanariadha aliyemaliza kuruka katika mchezo wa long jump kuruka mbali na ameitiwa kwenye mchanga, anaonekana amevaa fulana nyeusi na shoti akiwa ameketi chini kwenye kisanduku cha mchanga baada ya kuruka. Sehemu hii ni sehemu ya uwanja wa mchezo ambako kwenye nyuma kuna viti watazamaji vilivyo katika msungumzo wa

Hii ni kompyuta ya mezani, inaonyesha monitor ya deli, kibudi na meza safi ya kazi. Kompyuta hii inaonekana kuwa tayari kutumika kwa kazi kama kuandika, kuvinjari, au kujifunza. Mazingira ni safi na ya mpangilio mzuri.

Mlingoti mrefu wa bendera ulilosimama katikati ya mazingira ya asili, akiwa umezungukwa na miti ya kijani. Anga liko wazi lenye mawingu meupe yanayoelea kwenye anga ya blue . Mlingoti huu wa bendera unaonekana kuwa ni taifa la taasisi fulani, lakini bendera yenyewe haipo na haionekani vizuri kwenye picha.

Jengo hili dogo limechorwa picha ya safina ya nuhu pamoja na wanyama mbalimbali kama tembo na twiga. Inaonekana kwa sehemu ya shule au kituo cha watoto kwasababu ya mchoro wa hadithi ya bibilia.

Kuna ubao mweupe mkubwa ukutani umeandikwa maandiko kwa wino kwa rangi mbalimbali. Kuna mwanga unaoingia kupitia madirisha na ukuta wa darasa una rangi wa kijani hafifu.

Mbio za ridhaa ambapo wanaridhaa kutoka nchi tofauti wanashiriki wakiwemo wanaridhaa kutoka Kenya aliyevaa jezi nyekundu yenye imeandishi ya Kenya na jina Kimani. Anaonekana akiwa mbele ya ushidaji wengine na mikono yake juu ishara ya kushida au furaha.

Kitabu cha masomo kinachoitwa Longhorn Computer Science Learners Book Grade Seven . Kitabu hiki kimetolewa mchapashaji wa Longhorn Publishers na ni maalum kwa wanafunzi wa darasa la saba, Grade Seven katika mtaala wa elimu nchini Kenya.

Hapo kuna vitabu vingi ambapo vimepangwa na faili ya manjano iko karibu yao. Hizi vitabu ni vitabu za gredi saba ambapo tunaona siku hizi wanasoma hizi kompyuta na vitu vingine.

Kitabu cha watoto kinachofundisha usafi wa mwili, kinaonyesha watoto wakiosha nywele na kutumia vifaa kama sabuni, taulo, mswaki na kisu cha kucha ili kudumisha usafi wa kila siku.

Hiki ni kitabu cha Kiingereza kinachoitwa Junior English Two kilichoandikwa na Aidan Richards . Kinaonekana kuwa cha zamani na kimechakaa kwa matumizi muda mrefu. Jalada lake lina mchoro wa maua ya kijani ya blue .

Mwanaume aliyesimama kwenye ni mbali akiwahotubia kwa kongamano la KISE K Instution Of Special Education . Mandari yanaonyesha pango la tukio lenye kauli ya mbio EMPOWERMENT AND ENGAGEMENT AND POTENTIAL OF CHILDREN WITH DISABILITIES . Humwezesha na humhusisha mtoto mwenye ule mama kufika mwezi wa.

Vijana wawili wanacheza mpira wana ulemavu wa miguu na wanatumia migongo ya kutembelea lakini bado wanaonyesha juhudi na ustadi mwingi uwanjani. Wanaonyesha kuwa ulemavu si kikwazo cha kushiriki mchezo wa kufurahia maisha.

Mtu mlemavu ambapo ana miguu ya kuchezea akiwa ana mpira hapo kwa kiwanjani. Anavaa t-shirti ambapo imeandikwa Kenya ili ikiwa inaonekana ni mtu ambaye anapenda nchi yake. Anavaa vitu zingine ambavyo huwa vinakwanga ikisaidia.

Darasa la shule ambalo halina wanafunzi kwa wakati huu. Kuna madawati ambao yaliyopangwa kwa utaratibu, pamoja na viti, mtihani. Sakafu ya darasa ni ya vigae vya rangi nyekundu na kuna pazia la zambarau kwenye dirisha.

Ukuta wa darasani wenye bango lenye mandishi Great Progress pamoja na karatasi zilizoandikwa na kuchorwa, zikiwa na picha za samaki na alama mbalimbali za rangi. Pia kuna emoji kubwa ya uso ya tabasamu. Inaonekana kuwa ni sehemu ya maonyesho ya kazi za wanafunzi wa ufuatiliaji wa maendeleo yao.

Hii ni kitabu ama mitihani cha watoto wa shule ya msingi, wakiwa wamechorwa hapa mamba ambayo imeandikwa hapo aligeta . Kuna nambari ambapo huwa wanataka iongezwe ama kuna maziro ambazo zinataka ijazwe.

Bango la elimu kuhusu usimamizi wa taka linaelezea aina za taka, mbinu bora za kutunza mazingira kama vile kuchakata taka, kuchoma na kutengeneza mboleo. Lengo ni kuhimiza usafi na utunzaji wa mazingira.

Wanariadha wawili wakikimbia kwenye uwanja wa riadha, kwa mujibu wa mwandishi chini ya picha. Mmoja wao ni Samuel Mushai, aliye upande wa kulia, ambaye ni mwanariadha mlemavu wa kuona ( visually impaired ). Mwingine ni Jane Kipchumba ambaye ni mwendeshaji wake ( guide ). Wanashiriki katika mshindano wa para-athletics kwenye mbio wa mita five thousand , daraja la T-eleven .

Hapa tunaona jamaa mmoja akiwa anatumiwa mawe ile ya washindaji ama ile ya athletiki . Anavaa kofia na fulana ya Kenya akiwa yeye ni watu wenye ulemavu ambapo wanaendesha hizo.

Wachezaji wenye ulemavu wa miguu wanacheza mpira kutumia magongo na kutembelea mmoja wao anaonekana akipiga mpira kwa nguvu huku wengine wakiwa tayari kuendelea na mchezo. Ni mfano wa azimio la nguvu la kushinda changamoto.

Computer mbili za mezani desktop , zikiwa zimewekwa kwenye dawati jeupe, kila computer ina monitor ya Dell, key board na kipanya mouse , kati ya computer hizo, kuna vitabu na vijitabu vyenye rangi ya kavu huenda vikiwa ni vya watoto au vya masomo, ukuta wa nyuma unaonekana kuwa na alama za madoa meupe huenda kutokana na ukuta kuchipuka.

Wanariadha wa mbio za walemavu, wakiwa pamoja baada ya mashindano, mmoja wao anavaa jezi la Kenya, iliyoandikwa Kimani, huku wengine akiwa wamevaa jezi la rangu tofauti na wakiwa wamevaa vitambaa ya kufunika macho, inaonyehwa kwamba ni wanariadha wasioona au wenye huoni uhafifu.

Karatasi moja ambayo imewekwa kwa ukuta ama mti ikionyesha upande wa ofisi ya shule ya sekondari ya upili ambapo inawekangwa apo kwa ofisi hili ionyeshe watu ambao wanakuja shule.

Mlango nyekundu umeandikwa Grade 1C juu. Na kuna karatasi maneno: Tr. Agnes Welcome inaonekana kwa mlango wa darasa katika shule ya msingi, ukimkaribisha mwalimu agnes.